Picha hii inaonyesha viongozi ambami kila mtu ameshikilia cheti chake huku akiwa wana, wamepiga foleni ili wakaweza kupigwa picha, kuna watu kama jaji mkuu ambaye ni Martha Koome , kuna gavana wa Nairobi na wengineo.

Picha hili linaonyesha naibu wa rais na mke wake Rachel Ruto, siku ambayo rais wa tano wa Kenya rais William Ruto alipokuwa anaapishwa.

Picha hili linaonyesha kusanyiko la watu wanaofunga laini, ili kuhudumiwa kwenye ofisa mkuu wanangoja karatasi zao ziwe.

Picha hili linaonyesha washabiki ambao wamekusanyika kushabikia timu yao ya kenya kwa mashindano iliyo kuwepo na wamefurahia kwa kuwa ushindi umepatikana katika nchi yao na wote wamefurahia huku wakishangilia.

Picha hii inaonyesha watu wawili ambamo ni Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta akiwa ametabasamu na Ann Waiguru wakiwa wanafurahi. Wanasalimiana wakifurahi.

Picha hii inaonyesha ofisi za huduma katika nchii ya Kenya ambamo watu wamekaa, Ili watu wanaweza kukuja kuuliza maswali, ambamo hao watu wawili walio kaa hapo wanaweza kuwasaidia kuwajibu na kuwasaidia kwa njia yeyote Ile.

Picha hii inaonyesha watu waliokuwa wamekuja kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa wa tano ya jamhuri ya Kenya . Huku rais anayeweza kuweza kusahihisha haya makaratasi ama cheti huku bibi yake akiwa amekaa kando yake.

Mashabiki waliokuwa wamekuja katika uwanja wa mpira huku wanaweza kuwa wanafurahia kwa sababu timu yao inaweza kuwa imeshinda huku ikiwa wanaweza kupiga nduru na kufurahi na kutabasamu.

Picha hili linaonyesha watu waliopanga foleni ili kuchukua cheti zao za kusafiri, kila mtu akiandika jina lake ili kuhakikisha kuwa kila mmoja ameweza kupewa cheti iliyo na jina yake kamili.

Picha hii inaonyesha wafanyikazi wa ofisi za huduma za kenya huku wamesima kwenye nyumba ya huduma za kenya na wanaweza kuwa wamepiga foleni ili wakaweza kuchukuliwa picha.

Picha hii inaonyesha wachezaji wa mpira wa kadanda huku wakiweza kukabiliana katika uwanja wa mpira, huku timu moja ikiwa imevalia magwanda nyeupe na timu nyingine ikiwa imevalia magwanda nyekundu huku wanakabiliana mmoja baada ya mwingine ili wakaweza kuona nani atakaye kuwa mshindi.

Picha hii inaonesha wachezaji ambao wamevalia magwanda samawati ,huku kukiwa na mashabiki waliokua wameketu humo juu huku wachezaji hawa wakiweza kua wanajadiliana jinsi watakavyo cheza mpira huo.

Ofisi hii inaonyesha ofisi za huduma , ambamo watu hukuja ili wakaweza kusaidika kwa kupata cheti ilochoweza kusahihishwa na kupewa na wanapolisi wa dci .

Picha hii inaweza kuonyesha watu kumi na moja ambao wamevalia magwanda ya kuchezea mpira, hukuwa wameweza kusimama kwenye uwanja wa mpira wakiwa wana wengine wamesimama, wengine wameinama ili wakaweze kupigwa picha.

Picha hii inaonyesha watu waliokuja kushabikia timu zao, watu wakijadiliana kuhusu vile wachezaji wanacheza, humu wengine wako na furaha, humu wengine bado wanakasirika.

Picha hii inaonyesha watu waliokuwa wamekusanywa ambapo wamevaa magwanda ya kuchezea mpira ambapo ni magwanda ya serikali kuu ya Kenya na ni kama wanapewa maelezo ya jinsi wanavyokuwa watavyokuwa wakicheza.

Picha hii inaonyesha ofisi za huduma za wananchi, huku kukiwa na watu waliokua wameketi wakiweza kusubiri kuitwa moja baada ya mwingine huku kukiwa na mwanaume mmoja anaweza kumwarifu muhudumu huyu kitiu anachokuwa anakujia.

Picha hii inaonyesha ofisi, za huduma zinazo tumika kuhudumia wanaichi, huku kikuwa na mwanaume mmoja amevalia mangwenda za chini, na anaweza kuwa anauliza swali iliaweze kuhudumiwa.

Picha hii inainyesha ofisi za huduma za kenya ambamo kuna watu waliokuwa wameketi chini wanapanga foleni ili wakaweza kuhudumiwa na wahudumu mmoja baada ya mwingine huku wengine wakiwa wanaweza kuwa wameketi ili wakaweza kuhudumiwa.

Picha hii inaonyesha watu wanaokua wakitembea ambamo kuna mtaro kando yao na mtaro huo umejaa takataka ambayo inazuia maji kuweza kupita na hili likaweza kugharimu kwa kuweza maji hawezi kupita na ikaweza kufanya nafasi hio kakaweza kuboreka.

Picha hii inaonyesha wachezaji wa mpira wa kandanda huku wanaweza kuwa wanashabikiana ili kuona nani atakayekuwa mshindi huku timu moja imevalia magwanda manjano nyingine ikiwa imevalia magwanda nyekundu huku kukiwa na watazamaji waliokuja kufurahia timu yao.

Picha hii inaonyesha watu, huku mmoja akiwa ni naibu wa raisi. Anaweza kupea mama huyu cheti ama karatasi, wakiwa katika nje ya ofisi za huduma.

Picha hii inaonyesha kusanyiko la watu waliokuwa kwenye uwanja wa mpira huku wanashabikia timu yao ili wakaweza kuchukua kikombe ama kuimalika na kuwa washindi , wengine wamefurahia , wengine huku hawajafurahia.

picha hii inaonyesha mchezaji ambaye anacheza mchezo wa kuruka miti huku kukiwa na kochi waokuwa wanaangalia kuhakikisha kuwa amepewa alama ipasavyo na alafu pi akuna wachezaji wengine huku wanaweza kumwangalia.

Picha hii inaonyesha jaji mkuu wa Kenya ambaye ni Martha Koome huku akiwa amezingirwa na watu wengine. Huku akiwa ameweza kutabasamu akionyeshana katiba iliyokuwa inaweza kutumika.

Picha hii inaonyesha watu wawili, ambamo wameketi katika ofisi za cheti za kuzaliwa na za watu waliokuwa wamekufa, ambamo watu huja na wanaweza kuzika tena kusaidiwa.

Kwenye picha kuna wasichana wanaocheza mpira wa mkono, wanashabikiwa na watu kwenye uwanja, wanapishana mpira kuona nani atakayekuwa mshindi wa mchezo huo. Kwenye gra.

Timu hii inaonyesha mkusanyiko wa watu ambao ni washabiki wa mpira wa Gormahia inayochezwa katika nchi ya Kenya. Wamama wamekuja kushangilia timu yao wanapo shindana na kufurahia pamoja.

Picha hii inaonyesha wachezaji wa mpira wa kandanda huku ikiwa na washabiki`waliokuja kuangalia mpira huo, huku wakibishana mpira wengine wakiwa wanaangushana, iliwatakaeza kuona nani atakuwa mshindi.

Picha hili linaonyesha mashabik wa mbira wa gholmahia ampapo wanashabikia ushindi, wao huku wameyakisha moto wakipiga nduru wakiwa wamebeba vitu vya kushangilia.

Picha hili linaweza kuelezea mambo kuhusiana na korti za Kenya huku kukiwa na kiungo ambayo jaji hutumia kuweza kunyamazisha watu kotini ili wakaweza kuendelea na mjadala.

Picha hii inaonyesha aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa na jaji mstaafu, huku wakiwa wanajadiliana kuhusu jambo fulani, huku waliomleta jaji mstaafu wakiwa wanamtabasamu rais mstaafu.